Kifaa kilichounganishwa na nyaya za umeme, ambazo zimeshikiliwa na kufungwa kwenye nguzo kwa ajili ya kusambaza umeme kwenye majumba na makazi ya watu.

Nyaya za umeme zilizoshikiliwa na kunyanyuliwa juu ya nguzo, zikiwa zinasambaza umeme kwenye majumba na makazi ya watu.

Nyaya za umeme, zilizounganishwa, kufungwa na kushikiliwa juu kwenye nguzo, zinazotumika kusambaza umeme majumbani na kwenye biashara za watu.

Nyaya nyingi za umeme zilizofungwa na kushikiliwa juu kwenye nguzo, pia katikati kuna kifaa kikubwa kinachosambaza umeme kwenye mitaa mingi.

Usambazaji wa huduma za umeme kwenye majumba, makazi na sehemu za biashara za wananchi. Kwa kutumia nyaya zilizounganishwa na kufungwa juu kwenye nguzo.

Nyaya za umeme zilizoshikiliwa na kunyanyuliwa juu kwenye nguzo ndefu, pia zinasambaza umeme majumbani na sehemu za kazi.

Kituo kinachozalisha na kusambaza umeme kupitia nyaya zilizoshikiliwa na kufungwa juu ya nguzo na kupeleka umeme mitaani na kwenye makazi ya watu.

Alama inayoonesha hatari iliyobandikwa kwenye nguzo kutoa taarifa na kuonya watu wanaopita kwenye huo mtaa kuhusu eneo hilo.

Nyaya za umeme zilizounganishwa kwenye nguzo moja ambazo zinapeleka, kusafirisha umeme kwenye majumba ya watu na sehemu za kazi.

Ndani ya kituo kikubwa chenye mitambo ya umeme yanayotumika kusambaza kwenye mitaa pamoja na vijiji kwa ajiri ya kupata mwanga, kutumia kwa ajili matumizi ya nyumbani.

Nyaya za umeme zilizoshikiliwa na kufungwa juu kwenye nguzo mbili zinazoshikilia pia kifaa kinachosambaza umeme mitaani kwenye makazi ya watu.

Nyaya za umeme zilizofungwa juu na kushikiliwa kwenye nguzo za umeme zilizosambaa kwenye mitaa na makazi ya watu.

Alama ya barabarani inayotoa onyo na taarifa kwa watumia barabara madereva wa magari, pikipiki, baiskeli na bajaji, kwamba eneo hilo sio la kuegesha vyombo vya usafiri.

Alama ya barabarani inayotoa taarifa, kwa watumia vyombo vya usafiri kama magari, kuwapa kipaombele kwa wavukao kwa miguu, pia yupo mdada kipofu, akitumia fimbo kuvuka.

Dereva wa pikipiki kutoka kwenye kampuni ya usafirishaji iitwayo "BOLT", akiwa ameegesha nje ya bustani na yeye amesimama kwa pembeni.

Kwenye barabara kuna watu wamesimama vituoni wakisubiria kupata usafiri, kama vile: daladala, mwendokasi, bajaji au pikipiki.

Wahandisi na mafundi wakiwa barabarani, wakiitengeneza kwa kutumia mashine kubwa yenye matairi mapana, inayoendeshwa. Pia inatumika kusakafia kokoto na kumwaga lami.

Eneo linalotumika kukusanyia takataka nyingi za aina tofauti zinazotoka kwenye vijiji. Pia yapo magari yanayoshusha uchafu kwa msaada wa wafanyakazi wanaoweka mazingira kuwa safi.

Kwenye eneo kubwa linalotumika kukusanyia takataka za aina tofauti kutoka mitaani. Wapo wafanyakazi wakizitenganisha na kuziweka kwa pamoja zile za chuma, za makaratasi, za naironi na zile za nguo, kwa ajili ya kwenda kufanya marekebisho au kuchoma.

Mabomba marefu mapana yaliyotengenezwa kwa ustadi yanatumika kusafirisha kwa mwendo mrefu majitaka kutoka kwenye maeneo au mitaani kwenda baharini, mahali ambapo takataka za maji zinamwagwa.

Eneo Kubwa linalotumika kusanyia takataka za aina tofauti zilizotoka kwenye vijiji na mitaani, pia zipo fuso zinazoshusha uchafu uliosafirishwa.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wapo juu ya fuso linalotumika kusafirishia takataka zilizokusanywa.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wakiwa wamevaa sare; wakishikilia mifagio, mabomba ya maji pia na madekio, kusafisha eneo lililokuwa limejaa takataka.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya mtaa kuwa safi Wamevaa sare kama vikoti vya njano, wakiwa wameshika chepeo, mifagio na wengine wameshikilia mikokoteni kwa ajili ya kuzoa takataka na kuzijaza kwenye fuso.

Ndoo na vikapu vya plastiki vinavyowekwa na kusambazwa mitaani, kwa ajili ya kukusanyia takataka na kuacha mazingira ya jiji kuwa safi, zimeshushwa na kuegeshwa sehemu moja.

Mifuko mikubwa myeusi ya nailoni, yaliyotumika kukusanyia takataka na kuacha mazingira ya jiji kuwa safi.

Kwenye eneo linalotumika kukusanyia takataka za mitaa yote; yapo magari yakishusha uchafu kwa msaada wa wafanyakazi, wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi.

Vyombo vya plastiki vyenye rangi ya njano na matairi kwa chini, vimewekwa na kukusanywa sehemu moja vinavyotumika kukusanyia takataka na uchafu ili kuacha mazingira kuwa safi.

Mfuko mweusi wa nailoni na chombo cha plastiki, vyote uwekwa kwenye mitaa ili kukusanyia takataka na kuacha mazingira ya jiji kuwa safi.

Mabomba mawili marefu, mapana yaliyounganika kwenye sehemu moja yanayotumika kusafirisha maji safi yaliyotibiwa kutoka kunako huzalishwa na kwenda kwenye mitaa ya watu.

Bomba refu pana lenye rangi ya kijani linalotumika kusafirisha maji safi kutoka kule yalipozalishwa kwenda kwenye mitaa au kwenda nyumba za watu kwa ajili ya matumizi.

Tenki kubwa lenye rangi nyeusi iliyotengenezwa kwa mpira, limeunganishwa bomba linalosambaza maji ndani ya nyumba, kwa juu pemebeni kuna nguo zilizofuliwa kutoka kwenye maji yaliyohifadhiwa.

Tenki la mpira lenye rangi nyeusi, limewekwa likiwa limeshikiliwa na nguzo za chuma, ambalo hutumika majumbani kusambaza maji kwenye mabomba.